Mbolea ya kisasa kutoka katika kampuni maarufu ya mbolea. Mbolea hii inawasaidia wakulima katika uandaaji wa shamba kabla ya upandaji.

Duka kubwa kwa ajili ya uuzaji wa dawa za mifugo na kilimo, mtoa huduma anawapa semina ya matumizi bora ya dawa.

Dawa hii ya trex ya si imeundwa kwa njia ya kipekee. Mchanganyiko wake wa vitamini husaidia kuondoa stresi Kwa vifaranga pamoja na kuku. Imethibitishwa na viwango vya kimataifa.

Pakiti ya dawa ya kuku wa kisasa. Dawa hii huongeza ukuaji wa kuku wa nyama, inatakiwa kuchanganywa na maji.

Hii ni dawa mahususi kwa ajili ya ndege, hapa kuna kuku, kuna kasuku pamoja na ndege wa aina mbalimbali. Dawa hii inatibu maradhi mbalimbali ya ndege.

Hii ni mbolea kwa ajili ya kilimo. Mbolea hii hii huakikisha udongo unakuwa na rutuba na kuweza kuhimili magonjwa na wadudu waharibifu.

Hii ni dawa kwa ajili ya mifugo, dawa hii huakikisha afya ya mifugo ipo salama. Dawa hii ni spesho kwa wanyama kama mbwa na paka.

Hii ni ofisi ambayo dawa mbalimbali za kutibu mifugo zinapatikana. Dawa hizi uhakikisha afya ya mifugo ikiimarika.

Dawa ya kisasa kwa ajili ya kutibu maradhi mbalimbali kwa ajili ya mifugo dawa hii inatibu maradhi kwa wanyama kama mbwa ,ng'ombe, kondoo.

Pakiti ya dawa, imewekwa mezani chupa na boksi lake likiwa na maandishi, picha za ng'ombe, farasi, mbwa na mbuzi, zinaonyesha wigo wa matumizi ya dawa hiyo, dhidi ya vimelea vya nje.

Chupa ya dawa za kisasa kwa ajili ya kuua wadudu wasumbufu wa wanyama kama vile ng'ombe, mbuzi.

Dawa ya ng'ombe; kwa matatizo ya ndani na nje. Hii ni dawa ya kumwaga juu ya ngozi ya ng'ombe, ambayo dawa hii inamchanganyiko maalumu wenye kutibu minyoo ya ndani, kichocho cha wanyama, na vimelea kama kupe na viroboto.

Boksi la dawa ya mbwa, mbwa wenye uzito wa kilo nne pointi tano mpaka kilo kumi, inatumika kutibu na kuzuia kupe, viroboto na magonjwa ya ngozi kwa muda wa wiki kumi na mbili.

Dawa ya "BIOLINE" huzingatia afya ya mifupa ya wanyama kama, mbwa na paka. Hii dawa huashiria mazingira ya huduma ya mifugo.

Madini maalumu ya mbuzi na kondoo, yakiwa tayari kuhakikisha afya ya mbuzi na kondoo inakuwa bora, kwa kuweka kinga katika miili ya mbuzi na kondoo.

Mbolea kwa ajili ya nyanya na vitunguu, mbolea hii utoa virutubisho kwenye ardhi, ili kurahisisha ukuaji mzuri wa nyanya na vitunguu.

Hii ni chupa ya dawa ya wanyama. Inaonyesha maelezo ya matumizi. Dawa hii inatumika kwa ajili ya kutibu magonjwa ya ngozi na viroboto kwenye ng'ombe na kondoo. Chupa inalisha moja.

Bidhaa za afya ya wanyama ikiwemo dawa ya kuzuia magonjwa, zimewekwa kwenye rafu dukani. Duka hili huuza dawa za wanyama wa aina nyingi kama vile: dawa za unga na vidonge.

Hili ni duka la bidhaa za kilimo na dawa za mifugo. Duka hili linatoa bidhaa mbalimbali za kuimarisha kilimo bidhaa ni kama mbegu, mbolea, na dawa za kuua wadudu.

Hii ni dawa kwa ajili ya mbwa. Dawa hii hutumika kutibu maradhi ya mbwa na paka, pia huhifadhiwa sehemu tulivu.

Hii ni dawa. Dawa hii ni kwa ajili ya mbwa. Hii dawa ina mchanganyiko wa virutubisho ishirini na mbili ambavyo vinamuwezesha mbwa kuwa na afya bora.

Duka kubwa kwa ajili ya uuzaji wa dawa za kilimo na mifugo. Dawa za aina mbalimbali zinapatikana katika duka hili.

Wafanyakazi wa kampuni ya Yara, wapo katika maonyesho ya mbegu mpya, kwa ajili ya zao la mahindi. Mbegu hizo ni bora na imara, zenye kuhimili wadudu na hali ya hewa.

Sehemu ya duka kubwa la dawa za mifugo. Dawa za aina mbalimbali zinapatikana katika duka hili kubwa ikiwemo dawa kwa ajili ya mbuzi, ng'ombe na kuku.

Vidonge vya minyoo kwa paka na mbwa, hii ni dawa ambayo inatumika kwa wanyama wa nyumbani peke yake, inapaswa kuhifadhiwa mahali pakavu na penye giza.

Wafanyakazi wawili waliovaa mavazi ya kinga ya kijani, wanaonekana wakichambua takataka kutoka kwenye lundo la mbolea, hii inaonesha shughuli ya utengenazi wa mbolea ya kisasa.

Hili ni shamba kwa ajili ya mbogamboga na matunda. Shamba hili limepangiliwa kwa vitalu vilivyo na usawa. Hapa mkulima tayari ameshavuna mbogamboga na matunda kwa ajili ya kwenda sokoni.

Hili ni eneo ambapo wakulima wanachambua mahindi kwa ajili ya kupeleka sokoni, mahindi haya yanaonekana ni yenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi.

Bidhaa za kilimo cha viazi mviringo vikiwa vimefungashwa katika magunia pembezoni mwa barabara kwa ajili ya uuzaji kwa watumiaji.

Eneo la shamba wakulima wakiwa tayari kwa ajili ya uvunaji wa zao la kahawa, tayari kwa kuelekea sokini.

Hili ni shamba kubwa la vitunguu. Vitunguu hivi tayari vimekomaa kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Shamba kubwa la matango. Hili shamba limepangiliwa kwa ustadi, matango yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Wakulima wakiwa katika hatua ya mavuno, zao la kibiashara la mahindi, wakulima wanavuna kwa ajili ya kupeleka sokoni.

Wakulima wa zao la karoti wakiwa katika mavuno, karoti wamezikusanya katika mifuko mikubwa n kuzifunga vizuri tayari kwa ajili ya usafirishaji.

Shamba kubwa la zao la tikitimaji, mkulima baada ya kuvuna tikiti anafurahia ubora wa matikiti aliyo lima.

Shamba kubwa la mahindi, mahindi yaliyovunwa yapo tayari kwa walaji. Mkulima anafurahia mavuno hayo, baada ya kupata mahindi yaliyo bora.

Vitunguu vikiwa tayari kwa kuelekea shambani apa ni baada ya mavuno

Mfanyabiashara wa zao la nyanya, akiwa sokoni kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa yake, nyanya zinaonekana katika visado vingivingi huku zikiwa katika hali ya ubora.

Shamba kubwa lililosheheni zao la mipapai, mkulima akionyesha jinsi mipapai ya kisasa midogo lakini yenye kuzalisha mapapai kwa wingi.

Wakulima wanavuna nyanya kutoka kwenye shamba kubwa la nyanya, nyanya hizi zipo zilizo tayari kwa ajili ya mavuno na ambazo zinasubiri kuiva.

Shamba kubwa la viazi vitamu wakulima wapo wanavuna na kupakia kwenye vyombo vya plastiki Kwa ajili ya kupeleka sokoni.

Shamba kubwa la mahindi, mkulima akikagua mahindi kuangalia kama yapo tayari, kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Mkulima wa zao la karoti, baada ya mavuno ya karoti zilizokua na ubora wa hali ya juu, ambazo hazijaathiriwa na wadudu zipo tayari kwa ajili ya upakiaji kuelekea sokoni.

Wakulima wa zao la nanasi wapo ndani ya shamba kubwa baada ya mavuno. Wakulima hawa wanafurahia ubora wa nanasi walizozivuna tayari kwa kuelekea sokoni.

Shamba kubwa la mahindi, wakulima wakipakia mahindi kwenye mifuko mikubwa, hapa ni baada ya kukamilisha mavuno.

Hivi ni vitunguu ambavyo vimeshavunwa. Wakulima wakishirikiana na wahusika wa gari wapo tayari kuvipakia kwa ajili ya kwenda sokoni.

Wakulima wa zao la parachichi, wapo katika hatua za uvunaji, kwa ajili ya kupeleka bidhaa sokoni, kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya kila siku.

Wakulima wa zao la nyanya baada ya mavuno, sasa wako tayari kwa ajili ya upakiaji wa nyanya kuelekea kwa watumiaji, nyanya zikiwa na ubora.

Shamba la nyanya lililojaa matunda mabichi na maua ya njano dalili ya uzalishaji wenye matumaini, miti ya nyanya imesimama kwa msaada wa vigimbi vya mbao.

Wakulima wa zao la kahawa baada ya mavuno, wapo wanachambua kahawa kwa kushirikiana, hii ni kwaajili ya kupeleka sokoni

Shamba kubwa la papai, miti ya mipapai imezaa mapapai kwa wingi. Miti hii ni ile ya kisasa ambapo inakua kwa haraka.

Mimea ya nyanya yenye matunda mekundu yaliyokomaa, imepangwa kwa safu safi kwenye shamba lenye udongo uliyohifadhiwa vizuri. Hiki ni kilimo cha biashara cha nyanya. Mojawapo ya mazao yenye thamani kubwa sokoni.

Hili ni shamba kubwa la zao la vitunguu, hapa vitunguu vipo tayari vimeshavunwa, wakulima wanasubiri kuvipakia kwenye magunia kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Shamba kubwa la viazi mviringo mkulima akiwa katika harakati za kuvuna viazi hivi, viazi ni vyenye hali ya ubora.

Mkulima wa zao la kahawa baada ya mavuno yupo tayari kwa ajili ya kwenda kuchambua kahawa zake ili kupeleka sokoni.

Viazi mviringo vipo tayari kwenye magunia makubwa, wakulima wanapakia kwenye magari tayari kwa kupeleka sokoni.

Magunia ya viazi mviringo yapo tayari kwa ajili ya kupakiwa ndani ya gari na kupelekwa sokoni, kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya binadamu.

Mkulima wa zao la parachichi akionyesha jinsi parachichi zilivuostawi kwa ubora

Shamba kubwa la zao la kabichi, mkulima yupo katika ukaguzi wa kila siku wa maendeleo ya kabichi. Hapa anakagua kama zimeshambuliwa na wadudu au zinaendelea kukua katika hali ya ubora.

Ili ni shamba kubwa lenye mazao mawili ya kibiashara, mahindi pamoja na tikitiki maji. Tikitiki maji zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kuelekea sokoni.

Mkulima wa zao la kahawa akiwa anajiandaa kuvuna kahawa ambazo zipo tayari, kwa ajili ya kupeleka sokoni, ili kukidhi mahitaji ya kila siku.

Miche ya nyanya iliyopo ndani ya shamba kubwa lenye miche mingi, inaonyesha nyanya ambazo zimekomaa na nyanya ambazo hazijakomaa.

Mwanamke akivuna kahawa akiwa amevaa nguo nyeupe na anatumia beseni la kijani kwa ajili ya kukusanya kahawa. Kahawa ni zao la biashara muhimu.

Shamba kubwa la mahindi wakulima wa zao la mahindi wapo tayari kwa ajili ya upakiaji wa mahindi baada ya mavuno, mahindi haya yanapakiwa kwenye magunia baada ya hapo kusafirishwa kwenda sokoni.

Wakulima wa zao la kahawa, baada ya mavuno, wapo wanachambua kahawa kwa ajili ya kupeleka sokoni.

Hili ni shamba kubwa, uvunaji wa vitunguu unaendelea. Hapa kuna wakulima waliojikusanya, kwa ajili ya kuchambua vitunguu, na kuvipakia kwenye gunia, kwa ajili ya kupeleka sokoni.

Mkulima amepiga magoti ndani ya nyumba ya kioo yenye mimea ya nyanya iliyokomaa, nyanya nyingi bado ni za kijani lakini chache zinaanza kugeuka rangi ya machungwa, mavazi ya mkulima shati la kijani na koti jeusi, yanachangia mandhari ya kazi na utulivu.

Watu wameketi shambani wakipanda viazi vitamu kwa umakini wakitumia makasha ya plastiki ya rangi mbalimbali ikiwemo kijani, bluu na njano. Mandhari ya kilimo halisi, kazi za mikono na mavuno ya mazao ya chakula yanayofanyika kwa ushirikiano.

Shamba kubwa lililopo katika bonde, shamba hili ni la mboga mboga. Huku likitumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji.

Shamba la bidhaa za nyanya, wakulima wanafurahia uvunaji wa zao la nyanya. Hii ni mbinu inayotumiwa na vyama vya ushirika maeneo ya vijijini.

Shamba la papai. Mimea ya papai imepandwa kwa mpangilio mzuri na matunda yanaonekana kwenye mimea. Hii inaashiria kilimo cha mazao ya biashara.

Wakulima wanachambua nyanya kwa mikono, wakitenganisha zile zilizoiva vizuri kutoka kwa zile ambazo hazijaiva vizuri, mchakato wa maandalizi kabla ya kuuza sokoni.

Shamba kubwa kwa ajili ya kilimo cha vitunguu, mkulima akikagua afya ya zao la kitunguu kabla ya uvunaji.

Shamba kubwa la kisasa kwa ajili ya zao la nyanya, miche iliyostawi vizuri na nyanya zilizokuwa na ubora kwa ajili ya kuelekea sokoni.

Wakulima wa zao la viazi mviringo wapo kwa pamoja wakivuna viazi hivyo kwa ajili ya kupeleka sokoni.

Wakulima baada ya mavuno ya viazi vitamu, wanaonekana wakikusanya viazi vikiwa ndani ya makasha ya kijana, ya bluu na nyekundu. Tayari kwa upelekwaji sokoni.

Eneo la shamba, ndizi zikiwa zimekomaa tayari kwa ajili ya uvunwaji na kuelekea sokoni.

Shamba kubwa la zao la nyanya miche ya nyanya iliopangiliwa kwa ustadi wa hali ya juu hali ya juu mkulima yupo akikagua ubora wa nyanya.

Shamba kubwa la chai, wakulima wa zao la chai wapo katika uvunaji; hapa wanavuna baada ya hapo wanapeleka viwandani.

Wakulima wa zao la vitunguu maji, hapa baada ya mavuno wapo wanatenganisha vitunguu na majani kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Shamba kubwa la viazi mviringo, wakulima wapo katika uvunaji wa viazi hivyo, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Ndani ya shamba la mahindi, wakulima tayari wamepakia mahindi kwenye magunia kwa ajili ya kuyapeleka sokoni. Hapa wakulima wanafurahia mavuno yao.

Shamba lililojaa viazi vilivyovunwa vikiwa vimepangiliwa kwa mafungu ardhini, wakulima wanaohusika na kazi ya mavuno wapo wakiendelea na uvunaji.

Wakulima baada ya uvunaji wa mahindi sasa wanaandaa mahindi kwa kuyatenganisha na maganda kwa ajili ya kupeleka kiwandani.

Shamba kubwa la kahawa, kahawa iliyotoa matunda bora yasiyoharibiwa na wadudu, matunda haya yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa.

Mkulima wa zao la mahindi baada ya mavuno; mahindi yameanikwa sehemu salama kwa ajili ya kupelekwa viwandani.

Hili ni shamba kubwa lililopangiliwa katika vitalu tofautitofauti, ndani ya shamba hili kuna mabomba yaliyopita kwa ajili ya kumwagilia mazao na hapa kuna zao la vitunguu na mbogamboga.

Wakulima baada ya mavuno ya zao la kahawa wakichambua zao la kahawa na kuzipeleka sokoni hii inaonyesha

Shamba kubwa la viazi mviringo, viazi mviringo vipo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Mazao ya biashara, papai na ndizi kama chanzo cha kipato. Papai lina majani mapana kukiwa na ndizi yenye majani makubwa.

Hili ni shamba kubwa la nyanya, mkulima yupo akihudumia nyanya kuhakikisha wadudu hawashambulii zao hili.

Shamba la zao la nyanya mkulima yupo tayari kwa uvunaji, nyanya zipo zilizo tayari na ambazo zinasubiri wakati wa kuvunwa.

Hili ni shamba kwa ajili ya zao la nyanya; miche iliyopangiliwa kwa ustadi na nyanya ambazo ni bora na salama, zikiwa katika hatua ya ukuaji.

Mandhari ya kilimo cha kisasa cha nyanya ndani ya 'greenhouse' mimea imepangwa kwa safu kila mmoja ukiwa kwenye chombo cha plastiki chenye udongo, bomba la umwagiliaji likipita chini.

Bidhaa ya nyanya baada ya kuvunwa, ikisubiri kupelekwa kwa watumiaji au sokoni, mkulima anakusanya bidhaa ambazo ziko tayari kwa ajili ya upangaji wa kupeleka sokoni.

Mkulima wa zao la nyanya yupo katika ukaguzi na usimamiaji wa maendeleo ya miche ya nyanya, ikiwa hatua ya uzalishaji.

Mikono ya watu wanashirikiana kung'oa maganda ya majini mengi yaliyojaa mbele yao, wakifanikisha hatua muhimu katika kilimo cha mazao ya biashara mazingira haya ya kijini yanaridhisha kazi ya pamoja, ujuzi wa ajira na mchango katika kilimo na uchumi wa jamii.

Mkulima amesimama shambani akiwa ameshika nyanya nyingi mkononi, huku mbele yake kukiwa na rundo kubwa la nyanya zilizovunwa. Nyuma yake kuna mistari ya mimea ya nyanya inayoendelea ikionyesha uzalishaji mkubwa.

Mkulima akivuna mananasi kutoka shamba lilimstari ya mimea ya mananasi akiyapanga kwenye makasha ya plastiki, yakiashiria kilimo cha mazao ya biashara nacholenga soko la ndani na la nje. Mananasi ni mfano wa zao la biashara linalolimwa kwa faida.

Hiki ni kilimo cha kisasa cha vitunguu ambapo katika kila shina mipira midogo ya maji imekatisha kwenye kila mche wa kitunguu.

Miche michanga ya mimea, ikiwa imepandwa kwenye vyungu vidogo vya udongo hii inaonyesha hatua ya mwanzo ya kilimo.

Hili ni shamba la ndizi. Hapa kuna mgomba huu mgomba umezaa mkungu mmoja, ambapo mkungu huu unaonekana ukiwa na maendeleo mazuri.

Kikundi cha wakulima wanafanya kazi ya kuvuna viazi vitamu. Wamekusanya mazao yao na wameyaweka katika rundo kubwa, huku wengine wakiendelea kupanga viazi hivyo kwenye kreti za plastiki.

Shamba la nyanya ndani ya mifuko nyanya nyingi zimeiva, nyanya zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Miche iliyo pangiliwa vizuri ndani ya shamba kubwa, shamba lililo andaliwa vizuri pamoja na mabomba yaliyo katika usawa kwa ajili ya umwagiliaji.

Mazingira ya kitalu chenye paa la plastiki, linaloruhusu mwanga wa jua na ndani kuna safu za miche midogomidogo iliyopangwa vizuri. Kuna njia ya katikati inayowezesha watu kutembelea na kusimamia ukuaji wa mimea.

Shamba kubwa lenye mazao ya vitunguu na mbogamboga, shamba hili limepangwa katika vitalu vyenye usawa, mabomba madogo ya maji yamepita juu ya kila kitalu kwa ajili ya umwagiliaji.

Wakulima wa zao la nyanya wapo katika kutafakari ni jinsi gani nyanya zao watazivuna kwa ubora wa hali juu.

Shamba kubwa la viazi mviringo, wakulima wapo katika kipindi cha mavuno, viazi viko tayari kwa ajili ya kukusanywa kupelekwa sokoni.

Mimea midogo ya pilipili iliyopandwa kwa safu. Mimea inapata maji kupitia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu unasaidia kuokoa maji na kuhakikisha kila mmea unapata maji ya kutosha.

Mkulima wa zao la tikitimaji, hapa baada ya mavuno. Mkulima akisherehekea kwa kupata matikiti yaliyo bora.

Shamba kubwa linalotumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, mabomba madogomadogo yaliyotobolewa matundu kwa ajili ya kupitisha maji yapo juu ya kila kitalu.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi la wakulima wanaouza parachichi zao. Parachichi hizi zimewekwa kwenye kontena safi kwa ajili ya manunuzi.

Shamba kubwa la zao la tikiti na mahindi, hapa kuna matikiti yaliyotayari kwa ajili ya kuvunwa pamoja na mahindi yanayosubiri kukua.

Mashine ya kisasa kwa ajili ya kuandaa shamba, kabla ya upandaji. Wakulima hutumia mashine za kisasa ili kurahisisha muda, pamoja na uharaka.

Hili ni shamba kubwa lenye nyasi ndefu, mashine ya kisasa inakata nyasi ndefu na kuziweka katika hali ya usawa.

Hii ni mashine ya kisasa, ambayo mkulima anaitumia kwa ajili ya kuchimbia ardhi ili aweze kupanda mimea. Hapa kuna mboga mboga za aina tofauti, pamoja na mchaichai.

Trekta nyekundu yenye kifaa cha kukata majani. Inakata nyasi kwa ustadi kuziweka kwenye safu nadhifu nyuma yake. Kila mzunguko; mashine inayochanganya nguvu, teknolojia, na maarifa ya kilimo cha kisasa.

Mashine ya kilimo cha kisasa, hii ni mashine inayotumia taa, maji na virutubisho kulima. Mashine hizi huweza kutumika kulima chakula kidogo kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Mashine inaonekana kutembea kwenye reli ndani ya shamba la kisasa la nyaya. Mashine hii hupunguza majani na kuhakikisha kua mimea inakua vizuri.

Trekta kubwa lililo shambani, likiendelea na zoezi la utifuaji wa ardhi, kwa ajili ya upandaji wa mazao mbalimbali.

Shamba kubwa lenye nyasi nyingi mashine ya kisasa ikiwa inakata nyasi hizo kwaajili ya uandaaji wa shamba.

Shamba kubwa la kisasa lina mifumo ya kunyunyizia maji kwenye mimea, mimea midogo inapandwa kwenye kontena ndogondogo, mfumo huu wa umwagiliaji kuhakikisha kuwa mimea inapata maji ya kutosha.

Mashine ya kukata nyasi ya kijani yenye muundo wa zamani, imesimama juu ya nyasi zilizokatwa vizuri. Ina gurudumu la nyuma la kusukuma injini ndogo kwa juu na mpini wenye mipini myekundu ya kushika.

Mfumo wa kilimo cha wima, ukiwa na visahani vilivyojaa miche yenye kijani kibichi, vikipangwa kwa safu kwenye makabati, vikiwa chini ya mwangaza wa umeme.

Ndani ya shamba kubwa trekta kwa ajili ya uandaaji wa shamba, lipo tayari. Dereva anaongoza trekta hili kwa ajili ya uandaaji wa shamba.

Gari kubwa likiwa limebeba trekta la ujenzi wa barabara, dereva pamoja na fundi wakilikagua gari hilo kwa ajili ya kulisafirisha kuelekea eneo la ujenzi.

Trekta kubwa kwa ajili ya kilimo cha kisasa, likiandaa shamba kwa ajili ya upandaji wa mazao ya kibiashara.

Ndani ya shamba kubwa la kisasa, trekta ipo tayari kwa ajili ya uandaaji wa shamba mkulima yupo kwa ajili ya kuongoza uendeshwaji mzima wa shamba.

Mashine kubwa ikiandaa shamba kwa ajili ya upandaji. Wakulima hutumia mashine za kisasa ili kurahisisha zoezi la uandaaji wa shamba.

Mashine ya kulima inashanganya udongo kwenye shamba lenye majani mabichi, injini nyekundu juu ya mashine inaendeshwa kwa nguvu. Huku viwembe vikigeuza udongo kwa ajili ya maandalizi ya kupanda.

Trekta ndogo inalima ardhi ili kuandaa shamba kwa ajili ya kilimo, mkulima amevaa buti ili kulinda miguu kutokana na udongo, mashine hii huwarahisishia wakulima kulima ardhi kwa haraka.

Vyombo vya kisasa, vimepangwa majani mabichi kwa mfumo mzuri ndani ya mazingira ya kilimo cha chai. Mimea inaonekana kukua kwa kasi, ikionyesha udhibiti wa hali ya hewa na virutubisho.

Mashine kubwa ya kisasa kwa ajili ya upandaji wa miche. Mkulima hutumia mashine hii kwa ajili ya kurahisisha upandaji wa mazao.

Mkulima ameshika mashine ndogo ya kulimia yenye rangi nyekundu ikivunja vunja udongo kwa tindo zake zinazozunguka, anaonekana makini akivaa viatu vyekundu na suruali nyeusi huku mashine ikiwa na tanki nyeupe.

Trekta kubwa lipo shambani katika shamba hili hutumia mashine ya kisasa, kwa ajili ya uandaaji wa shamba, kabla ya kuelekea kwenye hatua ya upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa kwaajili ya uandaaji wa shamba, miche iliyopangiliwa kwa ustadi inaonekana, na mashine ipo tayari kutifua vitalu tofautitofauti.

Shamba kubwa la kisasa, mimea mingi ya kijani inaonekana, ikipandwa kwenye mabomba meupe, mkulima anahakikisha kilimo cha kisasa kwa ajili ya uvunaji wa mimea mingi.

Mimea imepangwa kwenye sehemu za wima za kilimo cha kisasa. Kila safu ikiwa na mfumo wa taa na umwagiliaji, unasaidia ukuaji bila ya udongo.

Mashine inachimba udongo kwa ustadi ikitengeneza mifereji midogo ya kupandia mimea. Ni kifaa kidogo chenye nguvu kinachotumika kuandaa bustani au shamba dogo.

Trekta nyekundu linaendeshwa na mkulima juu ya shamba lililotayarishwa ikiwa imeunganishwa na jembe na kulimia ardhi udongo unaonekana umetifuliwa hivi karibuni, na kuna matawi au mimea iliyokatwa karibu na jembe.

Samaki wenye rangi mbalimbali nyeupe, nyeusi, machungwa na kijivu, wanazunguka kwa utulivu ndani ya chombo cha bluu kilichojaa maji. Miale ya jua inaangaza juu ya maji ikionyesha uzuri wa samaki hao wa mapambo.

Chombo maalumu kikubwa kwa ajili ya ufugaji wa samaki wa mapambo. Samaki hawa huvutia zaidi watazamaji.

Mabwawa ya mstatili yaliyo jaa maji yaliyotenganishwa kwa vizuizi vya vege katika eneo lenye miti na uoto wa kijani. Hiki ni kituo cha ufugaji wa samaki ambapo samaki hufugwa kwa udhibiti maalumu.

Hiki ni chombo maalumu kwa ajili ya ufugaji wa samaki; samaki ni wenye afya njema na wenye rangi za aina tofautitofauti.

Hili ni eneo ambapo ufugaji wa kisasa wa samaki unaendelea. Samaki ni wenye rangi nzuri zenye kuvutia. Eneo hili huvutia zaidi wateja kuangalia.

Chombo maalumu cha vioo kwa ajili ya ufugaji wa samaki za mapambo, samaki hizi huwavutia watazamaji kwa rangi tofauti tofauti zilizopo katika samaki hao.

Hili ni eneo ambapo kuna chombo maalumu kwa ajili ya ufugaji wa samaki wa mapambo, samaki hawa huvutia zaidi wateja kutizama.

Hili ni eneo ambalo ufugaji wa samaki wa kisasa unaendelea. Samaki wenye rangi za aina tofautitofauti wenye afya njema na walio bora.

Bwawa dogo kwa ajili ya ufugaji wa samaki: samaki wa aina mbalimbali wanapatikana katika bwawa hili bwawa hili liko katikati ya shamba; bwawa hili limezungushiwa nyavu kwa ajili ya usalama wa samaki.

Eneo dogo lenye maji masafi yanayotiririka. Eneo hili kunapatikana samaki wazuri: samaki hawa wapo kwaaili ya matumizi.

Tumbili aliyekaa juu mwamba, tumbili huyu anakula jani la mti. Tumbili yupo katika mandhari ya kuvutia na yenye amani kwa usalama wake.

Eneo la ndani ya jengo likionesha ufugaji wa kisasa wa samaki, samaki wanaotumika kwa ajili ya mapambo, pia kwa ajili ya kuvutia wateja.

Bwawa dogo kwa ajili ya ufugaji wa samaki, mfugaji wa samaki yupo anahudumia samaki kuhakikisha wanapata chakula.

Uvuvi wa samaki. Uvuvi huu ni ule unaotumia nyavu kwa ajili ya kuvua samaki. Uvuvi huu husaidia wavuvi kupata samaki wengi kwa wakati mmoja.

Magunia na vyombo vya plastiki vimepangwa kwa mpangilio mzuri ikiwa na bidhaa mbalimbali za chakula kama mahindi, mtama, mhogo, njegere na karanga.

Duka dogo kwaajili ya uuzaji wa nafaka; nafaka mbalimbali zinapatikana katika duka hili hapa kuna: maharage, hapa kuna njegere kuna ubuyu pamoja na karanga.

Wakulima wengi wamepanga magunia makubwa yaliyojaa nafaka. Kuna magunia mengi yanayoonesha mavuno mengi, nafaka hii itatumika kwa ajili ya kutengenezea chakula.

Duka kwa ajili ya uuzaji wa nafaka mbalimbali, Hapa kunapatikana ,maharage, ubuyu ,dengu, njegere pamoja na karanga.

Watu wanne wamesimama na kuchuchumaa katika mazingira ya kijani kibichi, wakichunguza miche midogo iliyopandwa kwa mpangilio.

Maji tulivu yamejaa kwenye ardhi ya mwinuko, yakizungukwa na miti ya kijani kibichi na nyasi ndefu. Hii ni mandhari ya kuvutia na ni mfumo wa ikolojia.

Njia ndogo, iliyofunikwa na miti na mimea mingi, inapita kwenye msitu. Miti inafanya njia ionekane kama handaki la kijani. Sehemu hiyo inaonekana kuwa ni sehemu ya misitu.

Eneo zuri lenye mandhari ya kuvutia, hili ni pori ambapo wadau wa mazingira wapo tayari kwa ajili ya upandaji wa miti.

Kitalu cha miche ya miti kilichoandaliwa kwa ustadi. Miche imepangwa kwa safu chini ya kivuli ikionyesha hatua ya mwanzo ya urejeshaji wa misitu.

Msitu wenye ukijani, mto mdogo umekatisha katikati ya msitu huu, mto huu unatiririsha maji kwa njia ya kuvutia.

Msitu mkubwa wenye ukijani unaopendeza, katikati kuna mawe madogomadogo huku mto mdogo ukipita kwenye mawe hayo.

Ndani ya msitu mkubwa, mawe madogomadogo pamoja na mto ukiwa umekatisha katikati ya mawe hayo, ukiongeza mandhari tulivu na ya kuvutia kwa watazamaji.

Hili ni eneo ndani ya msitu mkubwa. Katika eneo hili kuna miti mikubwa iliyofungamana pamoja na majani yenye ukijani.

Mandhari ya kitalu cha miti, kilicho ndani ya eneo la misitu. Inaonyesha safu za miche midogo midogo iliyopandwa kwenye mifuko ya plastiki myeusi, juu ya udongo mwekundu. Watu kadhaa wakihudumia hiyo miche kwa uangalifu.

Umwagiliaji wa miche midogo katika kitalu cha wazi chenye kijani, hali inayoashiria hatua ya mwanzo magufuku endelevu miche hiyo imepangwa vizuri katika mistari ikihifadhiwa kwa uangalizi mkubwa, ili kufanikisha ukuaji bora wa miti.

Huu ni mfumo kwa ajili ya ufugaji wa kisasa wa samaki, mfumo huu umeumganishwa na mabomba ambayo yanabadilisha maji.

Kilimo cha kisasa, miche ikiwa imepandwa kwenye mabomba maalumu yasiyokuwa na udongo, aina hii ya kilimo hutumika mijini.

Shamba la kisasa, linamimea mingi inayoendelea kukua. Kilimo hiki kinategemea maji badala ya udongo. Aina hii ya kilimo huongeza mavuno kwa wingi.

Kilimo kisichotumia udongo, kipo ndani ya chumba cha kisasa cha bustani. Kuna mimea mingi inayoendelezwa. Mfumo huu hutumia mwanga wa bandia na virutubisho vya maji.

Shamba la kisasa lisilohitaji udongo, shamba hili linatumia maji yenye virutubisho, aina hii ya kilimo huongeza mavuno kwa wingi.

Shamba la bila udongo, mimea yenye afya nzuri na inayokuwa ipo. Mimea hii imepandwa kwenye mabomba na kilimo hichi cha kisasa, huchukua nafasi ndogo.

Mimea minne imepandwa kwenye vyungu vilivyojaa kiungo cha ukuaji, vyote vikiwa ndani ya chombo cha bluu chenye pampu ya maji.

Shamba la kisasa la kilimo cha bila udongo, mkulima amesimama karibu na mmea akitabasamu. Kilimo hiki cha kisasa hakihitaji matumizi ya ardhi.

Hiki ni kilimo kisichohitaji udongo. Kilimo hiki mkulima amepanda mimea kwenye mabomba.

Mimea midogo imepandwa kwenye mfumo wa wima, kila mmea ukiwa ndani ya chombo cheusi kilichojaa kiungo cha ukuaji. Muundo mweupe unaonyesha mpangilio wa kisayansi huku mwanga wa asili ukipenya ukiangaza majani ya kijani.

Mkulima amepanda mazao safi kwenye mradi wa kilimo cha bila udongo, mimea hii inategemea maji badala ya udongo. Mimea hii ina afya bora na inakua kwa haraka.

Eneo lenye mandhari ya kisasa kwa ajili ya kilimo cha mjini ,mboga na maua vinaonekana vikistawi kwa ubora wa hali ya juu.

Chumba cha bustani. Mimea imepandwa kwenye mabomba, mimea mingine inaonekana ikiwa na rangi. Kilimo hiki cha kisasa hakihitaji matumizi ya ardhi.

Hii ni mimea inayokua kwenye mabomba makubwa. Mkulima anafanya kazi kwa bidii akisimamia mimea yake. Mfumo huu huruhusu upandaji wa mimea kwa kutumia maji.

Mpangilio wa kilimo cha bila udongo, mimea midogo ikikuwa ndani ya kontena la plastiki bila udongo, ikipokea virutubisho kutokea mfumo wa mabomba.

Kilimo cha kisasa cha bila kutumia udongo. Wakulima wamepanda mbogamboga kwenye mabomba. Kilimo hiki kinategemea virutubisho na kinatumika sehemu ndogo.

Hiki ni kilimo cha kisasa kilimo hiki kinatumia maji ya virutubisho hakihitaji udongo wa aina yoyote, kilimo hiki cha kisasa huruhusu mavuno mengi.

Majani ya mboga yaliyo juu ya mabomba yakistawi bila huu mfumo wa kisasa wa kilimo hata sehemu zisizo na ardhi nzuri ukipunguza matumizi ya maji na kuongeza uzalishaji.

Mimea imepangwa kwa ustadi ndani ya chombo cha maji chenye kijani kibichi cha mwani, huku baadhi zikiwa na maua meupe madogo yanayochanua kwa uzuri. Mifumo hii inaonesha kilimo cha kisasa kinachotegemea, maji na virutubisho badala ya ardhi.

Mimea imefunikwa na plastiki nyeusi, ili kuzuia magugu kukua, njia hii huruhusu kilimo cha matunda kwa mwaka mzima.

Baada ya uvunaji wa zao la kahawa wakulima wapo tayari, kwa ajili ya kuchagua kahawa zilizo tayari kwenda viwandani.

Shamba dogo lililopo ndani ya greenhouse, shamba hili ni kwa ajili ya mbogamboga, mbogamboga hizi zinaonekana ni bora na zenye ukuaji mzuri.

Trekta la kisasa likiwa linatayarisha shamba kwa ajili ya upandaji wa mazao, wakulima hutumia matrekta ya kisasa kwa ajili ya kurahisisha uandaaji wa shamba.

Mstari wa uzalishaji wa kilimo cha viwandani. Nyanya zinachambuliwa na kupakiwa. Wafanyakazi wakizihudumia kwa uangalifu. Mandhari hii inaonyesha uzalishaji mkubwa wenye kuzingatia usafi wa chakula na ufanisi wa kisasa.

Kundi kubwa la kuku wa nyama limejaa ndani ya banda refu lenye dali ya juu, mistari ya kulisha imepangwa katikati na mwanga wa asilia kuingia kupitia madirisha ya pembeni.

Shamba kubwa la kahawa, mkulima yupo akivuna na kukagua mazao yake. Shamba hili ni kwa ajili ya biashara .

Hiki ni kilimo cha kisasa, hili ni shamba kubwa ambapo mkulima anatumia trekta za kisasa kwa ajili ya upandaji na kuhudumia mazao.

Eneo la ufugaji wa vifaranga vya kuku, vifaranga vya rangi mbalimbali kuna rangi nyeusi, nyeupe; hapa vifaranga ni wenye ubora na wenye afya njema.

Eneo kubwa kwaajili ya ufugaji wa kuku wa mayai, ndani ya eneo hili kuna kuku wengi na mayai yaliyokuwa tayari.

Safu za griini hausi kubwa zilizopangwa kwa mpangilio wa kisasa zikiwa zimeuungukwa na mandhari ya kijani kibichi. Milima ya mbali na mimea inyochipua huunda mandhari ya uzalishaji kisasa.

Mrundiko mkubwa wa vitunguu, unaonyesha kuwa kilimo cha viwandani vinatumika. Aina hii ya vitunguu huweza kutumika kwa ajili ya kupikia.

Shamba kubwa la mpunga, huu mpunga uko tayari kwaajili ya kuvunwa, mkulima anatumia mashine kubwa kwa ajili ya kurahisisha uvunaji.

Hili ni shamba kubwa kwa ajili ya kilimo cha mbogamboga. Mbogamboga zinaonekana ni zenye ubora na zilizostawi vizuri kwa ajili ya matumizi ya mlaji.

"Green house" kubwa yenye mimea ya majani ikikuwa kwa safu, mtu mmoja akiwa anahudumia mimea kwa uangalifu, hiki ni kilimo cha kiwandani, ambapo teknolojia, mpangilio wa kisasa na mazingira yaliyodhibitiwa hutumika kuongeza uzalishaji kwa kiwango kikubwa.

Zizi kubwa kwa ajili ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe wenye afya bora wapo tayari kwa ajili ya utoaji wa maziwa.

Shamba kubwa lililojaa ndizi zilizokomaa, kwa ajili ya uvunwaji na kupelekwa sokoni kwa mahitaji ya walaji.

Shamba kubwa la zao la kabichi, kabichi hizi zipo katika hali ya ubora na zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kuelekea sokoni kwa walaji.

Hili ni shamba kubwa la miti ya chai lililoenea katika milima na mabonde, mandhari ya kupendeza ikionyesha uzuri wa kilimo cha chai. Miti hii ya chai inahitaji utunzaji mzuri ili kutoa mazao mengi na bora.

Shamba kubwa la zao la kabichi. Shamba hili ni kwa ajili ya zao la kibiashara. Ndani ya shamba hili kuna mabomba yaliyo wekwa kwenye mistari kwa ajili ya kumwagilia zao hili.

Shamba kubwa la migomba, shamba hili lina mandhari nzuri na migomba yenye afya, migomba hii imezungushiwa uzio mdogo wa nyavu.

Kilimo cha kisasa cha mbogamboga. Mbogamboga zikiwa ndani ya jengo maalumu la maturubai.

Hili ni zizi kubwa kwa ajili ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa, hapa ng'ombe wapo katika malisho. Ng'ombe wamepangiliwa kwa usawa na ni ng'ombe wenye afya bora.

Hili ni banda kwa ajili ya ufugaji wa vifaranga. Vifaranga walio na afya njema wapo katika uhifadhi salama.

Ndani ya zizi kubwa la ng'ombe, ufugaji wa kisasa wa ng'ombe unaendelea, ng'ombe waliojipanga katika mistari iliyo ya kawaida wakionekana na afya bora.

Shamba kubwa la nanasi lenye mandhari tulivu mananasi, yapotayari kwa ajili ya kuvunwa kuelekea kiwandani kwa matumizi mbalimbali ikiwemo kutengeneza juisi.

Wakulima wa zao la chai wapo katika kuvuna chai, hili ni eneo la bondeni ambalo lina mandhari nzuri ya kuvutia.

Kilimo cha kisasa cha uyoga, uyoga ukiwa ndani ya banda ambalo halipitishi hewa, banda la kisasa ambapo uyoga huzalishwa kwa njia ya joto na mwanga.

Mashine kubwa ya kisasa inasonga polepole kwenye shamba ikikusanya nafaka kwa ufanisi, kilimo hiki cha kiwandani hutumia teknolojia ya hali ya juu, kuharakisha mavuno na kupunguza kazi za mikono, huku ikizalisha mazao mengi kwa muda mfupi.

Mfanyabiashara wa vitunguu anapima vitunguu kwa kutumia mzani ambapo anafungasha kwenye magunia tayari kwa kupeleka sokoni au kwa watumiaji.

Shamba kubwa la kisasa lina mifumo ya kunyunyizia maji kwenye mimea. Mimea midogo inapandwa kwenye kontena ndogondogo. Mfumo huu wa umwagiliaji unahakikisha kuwa mimea inapata maji ya kutosha.

Huu ni mfumo wa kiasili wa kumwagilia mazao shambani, katika kila kitalu kunakuwa na mtaro ambao umejazwa maji.

Ndani ya shamba kubwa lenye mandhari nzuri, mabomba yaliyopita katikati ya mazao, mabomba haya yanaonyesha umwagiliaji wa kisasa wa mazao.

Bustani ndogo ya kisasa, ndani ya bustani hii kuna kilimo mchanganyiko hapa kuna miche kwa ajili ya zao la nyanya pamoja na biringanya, pia kuna mabomba yaliyopita katikati kwa ajili ya umwagiliaji.

Eneo kubwa la shamba mabomba yaliyotoborewa matundu madogomadogo, yakiwa yanarusha maji kwa ajili ya umwagiliaji wa mazao.

Shamba kubwa likiwa na mfumo maalumu wa umwagiliaji. Mabomba madogomadogo, yamepita kwenye kila kitalu, kwa ajili ya kumwagilia mazao.

Shamba lenye miche inayochipua. Mabomba yaliyopangiliwa kwa ustadi wa hali ya juu, yanachuruzisha maji kwa ajili ya umwagiliaji.

Huu ni mfumo wa kisasa wa umwagiliaji shamba, ambapo bomba zimewekwa shambani zikipeleka maji moja kwa moja kwenye udongo kupitia matundu madogomadogo ya bomba yanayotoka kwenye bomba kuu.

Hili ni shamba kubwa, shamba hili linatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji. Mfumo huu hutumia mabomba madogo ambayo yametobolewa matundu madogo madogo, kwa ajili ya umwagiliaji wa mazao.

Shamba kubwa kwa ajili ya mboga mboga, mabomba yaliyokatisha katikati ya vitalu vya shamba, yapo tayari kwa ajili ya umwagiliaji.

Shamba kubwa likiwa tayari kwa ajili ya umwagiliaji wa kisasa, mabomba yenye kurusha maji yapo tayari kwa ajili ya umwagiliaji wa mazao.

Hili ni shamba ambalo linatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji. Mfumo huu ni ule unaotumia mabomba madogomadogo yaliyotobolewa, kwa ajili ya kumwagilia mazao.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji mazao shambani. Mfumo huu unatumia bomba ndogo zilizotobolewa matundu madogodogo zenye kurahisisha umwagiliaji wa kisasa.

Huu ni mfumo wa kisasa wa umwagiliaji mazao shambani, mfumo huu unatumia mabomba madogomadogo ambayo yanapitishwa kwenye kila kitalu.

Shamba dogo lenye kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, mpira mmoja umepita juu ya kitalu uikiwa na matundu madogo madogo ya umwagiliaji.

Ndani ya kitalu kwenye shamba kubwa la mbogamboga mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, mabomba mawilili yaliyopita juu ya kitalu na miche midogomidogo iliyopita pembeni ipo tayari kwa ajili ya umwagiliaji.

Mashamba ya kilimo cha kisasa hutumia mabomba kunyunyizia maji kwenye mimea, mimea mingi ya kabichi inaonekana ikikua vizuri, mfumo huu unasaidia mimea kukua kwa haraka.

Ndani ya shamba kubwa umwagiliaji wa kisasa unaendelea, mipira minne iliyopangana kwa usawa ikitoa matone madogo madogo kwa ajili ya umwagiliaji.

Ndani ya shamba dogo kilimo cha kisasa cha umwagiliaji kikiendelea, hapa kuna bomba moja kubwa lililopita bomba hili limetobolewa matundu madogo madogo yanayohusisha maji kwa ajili ya umwagiliaji.

Ndani ya shamba hili kubwa la mbogamboga, mfuko uliyoviringishwa kama bomba, umetobolewa vitundu vidogovidogo, hii ni kuonyesha mfumo wa kisasa wa umwagiliaji.

Hiki ni kilimo cha kisasa. Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaotumia mabomba madogo yaliyotobolewa matundu madogomadogo unatumika.

Eneo zuri la tambarare, lenye mandhari ya kuvutia. Eneo hili kuna barabara imekatisha pamoja na wingu lenye jua linalochomoza au kuzama.

Mto mkubwa uliotenganisha safu za milima mandhari ya ukijani inavutia, mawingu yakiangaza.

Eneo la hifadhi ya wanyamapori, mlima mkubwa unaonekana pamoja na wanyama aina mbalimbali ikiwemo swala.

Hili ni pori kubwa ,mbele yake kuna shavu la milima iliyo na ukijani. Eneo hili lina miti iliyoaachiana nafasi.

Hili ni eneo la tambarare eneo lenye mandhari y kuvutia, eneo hili lina nyasi ndogondogo zenye ukijani.

Mandhari ya pori yenye mto unapita katikati ya nyasi ndefu, katika pori hili kunaonekana mlima kwa mbali.

Barabara iliyokatisha katikati ya pori kubwa lenye mandhari ya kuvutia, ukijani uliyokoza wa majani madogo madogo pamoja na miti iliyostawi vizuri.

Nyumba yenye nyasi kavu katika hifadhi baadhi ya majengo marefu yanaonekana, mandhari inaonyesha jinsi wanyama pori na binadamu wanavyoishi kwa ukaribu.

Mandhari pana ya savana, nyasi za kijani zilizochanganyika na miti iliyotawanyika, majengo madogo yakionekana kwa mbali, na milima ya mbali ikipambwa na anga la waridi la jioni ama alfajiri.

Uwanda mpana wenye milima na mabonde. Anga linalo angazia mawingu yakiwa yametanda.

Eneo la pori; barabara imekatisha kati ya pori na pori, hapa miti iliyostawi vizuri pamoja na ukijani huku wingu likiwa limeangaza.

Mandhari ya kijani na wingu la bluu, mandhari hii ni yenye milima midogo midogo pamoja na miti ya asili.

Eneo la miinuko na tambarare lenye mandhari ya kuvutia, eneo hili lina mashamba kwa ajili ya kilimo na miti iliyojikusanya kwa pamoja.

Uwanda mpana wenye mabonde, milima na miinuko, Eneo hili lina mandhari ya kuvutia yenye na wingu lililotanda.

Hii ni mandhari ya mlima Kilimanjaro, juu kuna theluji ya barafu. Pori lililo na ukijani likiashiria hali nzuri ya uoto wa asili.

Hili ni pori, pori hili kuna twiga akionekana mbele ya pori hii kuna makazi ya watu na huo ni mji wa kisasa.

Eneo lenye mandhari ya kupendeza, mto mkubwa ukiwa umepita katikati ya ardhi ambapo kuna makazi ya watu.

Hili ni eneo la tambarare likiwa na safu za milima huku jua likizama, hili eneo ni pori lenye miti midogo iliyoachiana nafasi.

Eneo zuri lenye mandhari ya kuvutia. Hili ni pori la tambarare ambapo lina miti midogo midogo iliyo achiana nafasi.

Eneo zuri na kubwa lililo na mawe yaliyojipangilia kwa muundo wa kipekee ambao unavutia watazamaji, nyasi ndogo ndogo zilizostawi na ukijani wa hali ya juu zikizunguka mawe hayo.

Twiga watano waliopo kwenye hifadhi ya wanyama pori, hifadhi hii ina mandhari ya kuvutia na ya kipekee ikiwa na miti yenye majani yenye ukijani.

Ardhi kubwa ya tambarare, miti na vichaka vikionekana, mto mkubwa umekatisha katika ardhi ya tambarare.

Hili ni pori kubwa. Pori hili lenye mandhari yenye kuvutia. Barabara ndogo kwa ajili ya kutembea kwa miguu, imekatisha katikati ya pori hili.

Eneo la bwawa pamoja na mabonde, hili eneo lipo kwa ajili ya kuzalisha umeme.

Uwanda mpana wenye milima na mabonde wenye mandhari nzuri ya kuvutia, wakulima wa mazao yanayohimili ardhi nzuri yenye rutuba wapo wanaendelea na kilimo.

Hifadhi kubwa yenye ardhi kavu na miti michache ikiwa na vichaka vidogovidogo vilivyo na ukijani, anga tulivu lenye ukinzani.

Pori lenye mandhari ya kuvutia kuna miti yenye ukijani, barabara iliyokatisha na kutenganisha upande mmoja wa pori na mwingine kwa mbele kuna mlima mkubwa wenye kuvutia.

Katika eneo lenye mandhari tulivu na yenye kuvutia. Wingu la buluu lililotandwa na weupe, limeangazia katika ziwa kubwa.

Eneo hili kuna mto unaotiririka katikati ya pori. Pori hili lina miti na nyasi. Mto huo unaonekana umejaa na unapita katika ardhi yenye mchanga. Mandhari hii inaonyesha uzuri wa asili wa pori.

Hili ni eneo la shamba. Shamba hili linasubiri kuandaliwa. Mbele ya shamba kuna vilima vidogovidogo, vilivyo na ukijani wenye kuvutia.

Huu ni mto mkubwa. Ndani ya mto huu kuna wanyama tofauti tofauti, akiwemo mamba na kiboko.

Hili ni pori lenye miti wenye ukijani kibichi, mbele ya pori hili kuna mlima mrefu wenye theluji ya barafu kwa juu.

Eneo kubwa lenye safu za milima na mabonde, uoto wa asili ni wenye hali ya ukijani miti iliyo pangana kwa ustadi na yenye nafasi ya kutosha, pamoja na makazi ya watu.

Hili ni eneo kubwa! Eneo hili kuna mto umepita pamoja na mawe yenye kuonekana. Eneo hili ni kame, hivyo miti midogo midogo inayoonekana haina ukijani.

Mandhari ya milima na nyanda za kijani zilizojawa na miti, milima ina miinuko sehemu tofauti na sehemu kubwa imejaa kijani, mto mdogo unapita katikati ya mandhari haya.

Sehemu ya ardhi iliyojawa na mimea na milima, mandhari yenye miinuko na misitu inayoenea kwa mbali, njia nyembamba inaonekana ikipita katikati ya mazingira ya kijani.

Hili ni eneo la hifadhi, katika hifadhi hii anaonekana twiga mrefu mwenye afya nzuri mwenye kuvutia. Mbele ya hifadhi hii kuna mji wa makazi ya watu.

Hili ni eneo kubwa; eneo hili kuna vichaka vidogovidogo pamoja na barabara iliyokatisha katikati ya mlima.

Ardhi kubwa ya tambarare, vichaka vidogo vidogo vinaonekana pamoja na mto uliopita pembezoni mwa vichaka hivi.

Eneo zuri lenye safu za milima midogomidogo ukijani ulio ng'araa umezunguka mazingira haya, huku kuna msitu wenye vichaka vidogovidogo.

Njia ya udongo inanyoosha kwa mbali, ikipita katikati ya mazingira kavu, mti mkubwa wa aina na mianzi upo katikati ya mandhari ukitoa kimvuli.

Eneo kubwa lenye mandhari na mazingira tulivu likizungukwa na miti mikubwa na pembezoni kuna miti mikubwa inaonyesha mandhari nzuri ya mazingira

Mto wenye maji ya kahawia ukipita katikati ya eneo kame lenye vichaka na miti midogo. Udongo unaonekana wazi kwa sehemu na kuna uoto wa kijani uliosambaa kwa vipande.

Njia ndefu ya udongo inapita katikati ya mashamba na miti .Ardhi kavu inaonekana upande mmoja na ardhi yenye kijani kibichi upande mwingine. Miti imetawanika kwa umbali mrefu.

Mazingira mazuri na tulivu, yakionesha mwanzo wa ziwa na mitumbwi midogomidogo, kwa ajili ya wavuvi.

Mpaka wa ardhi umejitokeza kwa nguvu ikigawanywa kwa bonde refu kwenye mwinuko wa miamba mikali na miti ya kijani inayochanua katika madhari hii ya kipekee, kuonyesha nguvu ya asili, ambapo milima ya mbali na mawingu ya mvua yanatoa hisia ya utulivu wa mandhari.

Mandhari ya milima, kijani kibichi na mabonde yanayojaa misitu na mashamba, rangi mbalimbali za kijani. Inaonyesha afya ya mazingira na mvua ya kutosha.

Eneo la ziwa katikati kuna kisiwa kidogo likizungukwa na misitu pamoja na anga la kijani lenye mawingu meupe, mandhari ni tulivu.

Mandhari sana ya milima na mabonde ya kijani inaonekana kutoka sehemu ya juu, kutoka katika mlima mkubwa mbele kuna ardhi yenye mawe na uoto wa asili, huku katikati na nyuma ikionyesha mashamba, misitu na milima mbali chini ya anga la bluu.

Eneo la pori lenye mandhari nzuri ya kuvutia, huku kukiwa na miti mikubwa na katikati kuna mto uliokatisha.

Mbuga ya wanyama nzuri na yenye kuvutia ikiwa imepambwa na wanyama kama pundamilia, wakiwa wanakula majani katika miti mirefu iliyowazunguka.

Eneo tulivu katikati ya kijani na vilima, chini ya mawingu mepesi na mandhari ya asili. Yenye utulivu na mvuto wa kimaumbile.

Mandhali ya kuvutia ya bwawa la maji likizungukwa na udongo mwekundu na mimea ya kijani kibichi, Barabara ina katiza pembezoni mwa bwawa, Magari yakiwa safarini.

Zizi dogo lililo katikati ya shamba la migomba, eneo hili ng'ombe wapo ndani ya zizi kwa ajili ya huduma ya maziwa na nyama.

Zizi dogo kwa ajili ya ufugaji wa mbuzi. Mbuzi wenye afya wakila majani, mbuzi hawa wanategemewa kwa ajili ya maziwa na nyama.

Thamani ya mabanzi umezungukwa na mbuzi watano wa rangi tofauti wakijitihusanya kwa utulivu. Hii ni ishara ya kilimo cha mifugo kinachojumuisha uangalizi wa makazi, lishe bora na usimamizi wa afya ya wanyama. Mazingira kama haya huwezesha uzalishaji wa maziwa, nyama na bidhaa nyingine muhimu katika jamii.

Mfumo wa ngazi nying za mabanda, inaonyesha inaonesha kuku wa moyai, waliopangwa kwa ustadi, kila mmoja akiwa ndani ya chumba chake cha uzalishaji, mfanyakazi wa shamba aliyevaa sale ya kazi, anapita taratibu akiakikisha afya na uzalishaji wa kuku.

Kundi la kuku wanatafuta chakula kwenye nyasi kuku hawa wana manyoa meupe, mekundu, kuku ni wanyama ambao wamefugwa kwa ajili ya mayai na nyama.

Eneo la ufugaji wa bata wa kisasa. Mfugaji yupo tayari kwa ajili ya kuhudumia bata. Bata weupe wenye afya njema wanaonekana wakifuata huduma.

Banda kubwa la kuku wa kisasa. Wahudumu wawili wapo katika majadiliano ya namna ya kuwahudumia kuku hao, ikiwemo chakula na maji.

Kuku wengi wenye rangi ya kahawia na nyeupe wakiwa kwenye banda la kisasa, wakiwa wamezungukwa na vyombo vya chakula na maji, hii ni mandhari ya ufugaji wa kuku kisasa.

Ufugaji wa kisasa wa bata. Mhudumu au mfugaji yupo tayari kuhudumia bata hao.

Mfugaji akilisha kuku wake kuku wanataga mayai mengi, ambayo yamewekwa kwenye vikapu tayari kwa kuuzwa, huku wanaonekana wakila matikiti maji .

Mtu akiwa kwenye banda la wazi la bata, akiwapatia bata chakula; bata hawa ni wenye afya njema.

Katika eneo hili, kunapatikana bidhaa mbalimbali za kilimo. Hapa kuna nafaka za aina tofautitofauti, ikiwemo: muhogo, mchele, maharage pamoja na mtama.

Hiki ni kifungashio cha mbegu za papai, kifungashio hiki kinaonyesha picha ya papai zilizokomaa na zilizokatwa ili kuonyesha mbegu zake. Hii ni kwa ajili ya wakulima wanaotaka kupanda papai.

Magunia makubwa yamepangwa kwa safu kila moja likiwa na mbegu tofauti kama: frigo, sumatra. Bei zimeandikwa wazi zikionyesha mazingira ya biashara ya mbegu.

Mifuko ya mbegu mmoja wa mahindi na mwingine wa maharage, inaonyesha ubora wa mbegu za kilimo cha kisasa na kulenga ongezeko la mavuno na kuleta tija kwa wakulima.

Mbegu ndogo zimepandwa kwenye ardhi laini. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unatumiwa, na mabomba ya maji yanaonekana, kilimo cha kisasa kuhakikisha kuwa mimea inapata maji na virutubisho vya kutosha.

Mbegu kwaajili ya zao la kabichi, hii ni mbegu bora .Mkulima anaitumia mbegu hii kwaajili ya kuhakikisha kabichi hazisumbuliwi na magonjwa

Kilimo cha kisasa, miche imepitishiwa mabomba madogo madogo yaliyo tobolewa hii huhakikisha umwagiliaji wa maji unapatikana kwa urahisi.

Vipande vidogo vya plastiki vyeusi vimepangwa kwenye dirisha, kila kimoja kikiwa na udongo na miche michanga inayokuwa. Mwanga wa jua unapenya dirishani ukitoa joto la asili kwa ukuaji wa mimea.

Miche midogo iliyo ndani ya vikopo vya plastiki, miche hii iko katika hatua za awali za ukuaji.

Vikombe vya udongo vimejaa miche michanga yenye majani myembamba ikikua kwa utaratibu katika mazingira yaliyodhibitiwa. Kila mmea ni ahadi ya mavuno bora na kila kombe ni hatua ya kwanza ya safari ya kilimo cha kisasa.

Mbegu safi kwa ajili ya zao la kabichi, mbegu hizi zinahakikisha kabichi zinakua bila kusumbuliwa na wadudu waharibifu.

Mbegu mbalimbali kwa ajili ya kilimo cha kisasa cha mbogamboga na matunda, mbegu kwa ajili ya nyanya, vitunguu, spinachi pamoja na maharage.

Miche midogo midogo, inayochipua kwenye ardhi yenye rutuba, miche hii inaonekana ni yenye ubora.

Magunia ya katani yamejaa mbegu za kahawa kutoka maeneo mbalimbali, kila gunia lina lebo ya kipekee na pakiti ndogo za rangi nyekundu, bluu, na kahawia zimepnagwa kwa uangalifu.

Huu ni mfumo wa kisasa, wa kilimo cha mbegu katika grini hausi, Mbegu mbalimbali zimepandwa kwenye sufuria ndogo, zinatunzwa katika mazingira maalumu.

Wakulima wanapanda miche midogo katika sehemu zilizotayarishwa vizuri, ikiwa ni sanduku la udongo uliogawanywa vizuri.

Vifungashio vya mbegu vimepangwa kwa ustadi kwenye rafu ya duka katikati kuna bei, ikionyesha upatikanaji wa mbegu kwa wakulima wa kawaida.

Mbegu kwa ajili ya kilimo cha uzalishaji wa mimea bora, mbegu hizi kwa ajili ya matumizi ya chakula, biashara au uhifadhi wa urithi wa kilimo.

Hali ya utulivu imejaa, huku miche midogo imechomoza kwa uangalifu ndani ya chombo chenye udogo, kila nafasi ukiwa na mmea unaoota kwa hatua za mwanzo, kilimo hiki cha mbegu unahitaji umakini mkubwa tangu kupanda kutunza hadi kupandikizwa kwa njia hiyo wakulima hupata uhakika wa mimea yenye afya na mavuno bora.

Ufugaji wa kisasa wa mbwa, mbwa akionekana akipata chakula cha kila siku, akiwa ndani ya banda lenye uzio wa nyavu.

Mbwa mweupe anasafishwa kwa sabuni kwenye sinki kubwa. Watu wawili wakimwosha kwa uangalifu wakitumia bomba la maji na vifaa vya usafi.

Hiki ni kibanda kidogo kwa ajili ya ufugaji wa mbwa wa kisasa, hapa mbwa anaonekana ni mwenye afya na yupo tayari kwa ulinzi.

Banda la mbwa, ndani kumehifadhiwa mbwa wa kisasa. Mbwa hawa ni mbwa ambao wamepewa mafunzo na wapo tayari kwa kuhudumia.

Hili ni eneo kwa ajili ya kutoa chanjo za wanyama, chanjo hizi husaidia wanyama kuondoa vijidudu katika ngozi zao, daktari yupo tayari kwa kutoa huduma.

Eneo maalumu kwa ajili ya kutoa huduma kwa wanyama, hapa mbwa anapata chanjo kutoka kwa madaktari wa wanyama.

Eneo hili kuna mbwa wawili, mbwa ambao wapo tayari kwa kutoa ulinzi. Mbwa hawa tayari wamepokea mafunzo, na wapo tayari kwa ulinzi.

Hili ni banda la kisasa kwa ajili ya ufugaji wa mbwa. Mbwa wanaonekana ni wenye afya njema na wenye furaha.

Banda dogo lililondani ya uzio mfupi. Hili ni banda la mbwa, banda hili ni la kisasa ambapo mbwa wanahudumiwa kwa afya bora.

Hili ni banda dogo. Katika banda ili kuna mbwa anayefugwa. Huyu mbwa ni mwenye mafunzo, mbwa mwenye afya njema. Mbwa huyu tayari anahudumiwa vizuri.

Mbwa mdogo mwenye manyoya mepesi amesimama juu ya meza ya huduma, akihudumiwa na mtaalamu wa mifugo aliyevaa glavu. Zana za kung’arisha manyoya akiwa na: mkasi, brashi na taulo; zilizopangwa pembeni zikionyesha utaratibu wa huduma safi na ya afya.

Pori zuri lenye mazingira ya kuvutia na hapa ni twiga ambae ana rangi ya kupendeza. Twiga huyu yupo tayari kwa kujipatia chakula cha kila siku.

Hapa kuna wanyama wakali ya porini. Hawa ni mamba, mamba wenye magamba magumu. Mamba hawa ni hatari na wanaonekana ni wakali.

Mtalii mwanaume ameshika kichwa cha twiga. Mtalii amevaa kofia na barakoa, mtalii huyu yuko karibu na twiga wengine wawili

Ndani ya hifadhi yenye mazingira tulivu na yenye kuvutia wanyama pori wanaonekana katika mazingira ya kila siku, hawa ni tembo ,tembo mkubwa na tembo mdogo.

Ndege wazuri wanne, wakiwa pembezoni mwa ziwa kubwa, wakisubiri samaki kwaajili yakupata kitoweo pembezoni mwa magugu maji.

Mnyama pundamilia akiwa katika hifadhi iliyokuwa na mazingira mazuri, miti iliyostawi kwa ustadi.

Hifadhi ya wanyamapori, sehemu ya kupumzika watalii. Hapa wanapata vinywaji, chakula pamoja na sehemu ya kulala.

Mnyama mwitu mwenye manyoya meusi na sura ya kuvutia, amesimama katikati ya majani mabichi, akitazama kwa utulivu mazingira ya asili. Mwanga wa jua unapenya kupitia matawi ukimulika manyoya yake yenye muundo wa kipekee.

Mtoto wa kifaru amesimama juu ya ardhi ya udongo mwekundu, akizungukwa na watu, waliovalia mavazi ya kawaida wengine wakimgusa kwa upole wengine wakichukua picha au kutumia vifaa vya kidigitari.

Nyoka mwenye muundo wa kufifia. Mwenye rangi za machungwa na nyeusi amejipanga kwa ustadi wa magamba yake. Amejikunja kwa utulivu juu ya majani makavu, katika eneo la kifugaji au utafiti.